Darasa la ubao lenye kitamba cheusi cha kufutia lemewekwa juu ya ukingo mweupe. Ukingo huo huko mbele ya ukuta yenye rangi ya kijani kibishi na chini yake kuna sakafu iliyotandikiwa gari ya rangi ya udongo. Mbeleni kidogo ya dasta kuna kifaa kingine cha mbao.

Tunaona mwanariadha mwenye ulemavu akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu akijiandaa kurusha mkuki akiwa amevalia shati jekundu na suruali nyeusi huku mkuki mrefu wa rangi manjano ukiwa umeshikiliwa kwa mkono mmoja juu ya kichwa chake akionyesha umakini na nguvu. Chini yake upande wa kulia kuna mtu mwingi labda msaidizi ama kochi akiwa ameinama karibu cha magurudumu. Nyuma yake kuna wavulana wawili wamesimama wakimuangalia kwa umakini.

Mlango mwekundu ambao umeekwa kwenye ukuta ulionjengwa kwa mawe ya asali. Juu ya mlango kuna kibao kidogo kinachoonyesha kuwa ni darasa la gredi 5c la mwalimu Emoli. Guzo nyeusi limesimama kando na mbele yake kuna mimea midogo ya kijani inayokua. Madhali inaonyesha ni mazingira ya shule.

Wachezaji kadhaa wa mpira wa mguu waliovalia jezi nyekundu na kaptura za kijani kibichi yakiwa na neno Kenya kwenye jezi zao wanatumia magongo maalum kutembea uwanjani. Wakikimbia kwenye uwanja wa nyasi na lango wa mpira wa mguu linaonekana. Upande wa kushoto kwa nyuma kuna uzito wa chuma na mti. Anga ni la bluu na mawingu meupe.

Mjengo wa kisasa la ghorofa lililojengwa kwa mawe ya kijiwe lina roshani kubwa ya mviringo yenye uzito mweusi wa chuma. Mlango mkuu wa kuingilia ni wa mbao na madirisha yake yamepambwa kwa grili za kijani. Eneo la mbele limepambwa kwa bustani na dhaifu yenye majani mabichi na vichaka chini ya anga lenye mawingu.

Jengo la shule linaonekana likiwa na kuta zilizopakwa rangi nyeupe na paa la mabati la kahawia. Ukuta wa nje una michoro ya wanyama wa pori kama twiga, pundamilia na tembo. Mbele ya mjengo kuna nyasi iliyokatwa vizuri na vichakaa vilivyopunguzwa vikizunguka jengo lote. Mti mkubwa yenye maua ya manjano inaonekana juu upande wa kushoto. Kuna mlango mwekundu upande wa kushoto dirisha za jengo ziko wazi.

ukurasa mbili za kitabu cha somo la afya zimefunguliwa. Katika ukurasa wa 46 kuna picha inayoonyesha watu wakiwa wanashughulikia usafi wa nguo kama vile kuosha uso na kusafisha masikio. Chini yake kuna maswali ya uelewa. Kwenye ukurasa wa 47 kuna chati inayoonyesha vitu tofauti vinavyohusiana na usafi wa kibinafsi kama vile nguo safi, viatu safi, vidole safi na nywele safi. Kila kitu kimezungukwa na viputo vya maji na kuonyesha umuhimu wa usafi.

Rafu ambayo ya rangi jeupe, iliyogawanywa katika vyumba vingi vya mraba na masanduku ya plastiki ya rangi mbalimbali kama, bluu, waridi na njano. Sanduku moja lina maandishi happy day na chumba kingine kina nambari kumi na sita. Baadhi ya vyumba viko vitupu na pembeni kuna kiti katika mazingira yanayofanana na darasa au kwa ofisi.

Safu ya kompyuta za mezani imepangwa juu ya meza ndefu nyeupe tayari kwa matumizi. Kila kituo kina skrini, kinanda, panya na vipokea sauti. Skrini moja imewashwa ikionyesha programu ya in computing. Chumba kina madirisha yenye nondo za kijani na pazia na viti vyeupe vya plastiki vimepangwa mbele ya meza.

Mkusanyiko wa makaratasi makubwa ya rangi mbalimbali yameviringishwa kwa kuwekwa ndani ya mfuko. Rangi za kuvutia kama waridi, njano, blue, na zambarau zinaonekana wazi, zikiashiria ni vifaa vya ufundi au shughuli za sanaa. Kwa nyuma, kuna ukuta wa bango lenye michoro inamfumbo.

Kibandiko cha kijani kimebandikwa kwenye nguzo ya rangi ya udongo. Kina mshale mkubwa wa kijani kibichi unaoelekeza kushoto na maandishi High School office . Kwa nyuma kuna bustani yenye majani mabichi na miti katika mazingira ya shule.

Wanariadha kadhaa wanakimbia kwenye uwanja wa riadha wakishindana. Mwanariadha mmoja mwenye asili ya Kenya akiwa amevaa fulana nyekundu iliyoandikwa Kenya na nambari ya kimani anaongoza mbio. Amevalia kifuniko cha macho cha blue na manjano. Anaonyesha ana ulemavu wa macho. Nyuma yake wanariadha wengine wanamfuata kwa karibu. Wakiamua kutoka Brazil na wengine. Mchukua la watazamaji linaonekana kwa mbali.

Marundo la mafaili ya ofisi ya rangi mbalimbali yakiwemo blue , nyeusi na kijani, yamepangwa juu ya kabati jeupe. Baadhi ya mafaili hayo yamefungwa kwa kamba na mipira ili kushikilia nyaraka zilizomo ndani. Mandhari inaonyesha mazingira ya ofisi yenye utunzaji wa kumbukumbu.

Karatasi inayochapishwa kwa rangi nyeusi na nyeupe ina maelezo kuhusu Comepetence Based Curriculum Grade 2 Environmental Activities Rationalized notes . Juu kuna maandishi Tr. Joy. Picha mbalimbali za vitu kama nanasi, kuku, nyama na ndoo zimeonyeshwa zikionyesha shughuli za mazingira. Pia kuna nembo ya mchapishaji Vyntex Softcopy Publishers na namba ya simu. Chini kuna picha za wavuti na pampu za maji.

Bango jeupe limebandikwa kwenye mlango wa mbao wa rangi nyekundu. Bango lina neno welcome . Limeandikwa kwa herufi za rangi tofauti kwa uima. Na kila herufi hii inawakilisha ujumbe wa kuhamasisha wanafunzi. Ujumbe huu unasisitiza kujifunza kwa furaha, ushirikiano na heshima ya pande zote.

Kuna mchezo wa riadha akifanya mazoezi ya kuruka mbali. Amevalia fulana nyeusi na kaptura fupi na anaonekana akitoka kwenye shimo la mchanga, huku mchanga ukiruka juu, kutokana na nguvu ya kutua kwake. Anatabasamu usoni akionyesha bidii na labda furaha kutokana na zoezi hilo. Nyuma yake, kuna uwanja mkubwa wa riadha, yenye viti vya rangi tofauti. Unaoashiria uwanja wa michezo wenye kiwango vya kimataifa.

Mwanaume amevalia suti ya kuendeshea baisikeli yenye michoro, kofia ya kinga nyeupe na miwani ya manjano. Anapanda baisikeli ya kisasa ya rangi ya kijani manjano kwenye barabara ya lami, baisikeli ina chupa ya maji na nambari kumi na nane nyuma ya kiti. Kwa nyuma kuna miti na vichaka vyenye maua ya manjano ikionyesha mazingira ya asili.

Timu ya Kenya ikijumuisha wanariadha wenye ulemavu inatembea kwa madaha na furaha wakati wa gwaride la ufunguzi. Wamevaa mavazi mekundu ya kuvutia huku baadhi ya wanaume wakivalia makoti mekundu na wanawake wakipambwa kwa shanga za kitamaduni. Mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu anapeperusha bendera ya Kenya kwa furaha kubwa wakionyesha umoja na uzalendo wao mbele ya umati mkubwa uwanjani.

Kiti cha shule cha mbao kilichowekwa kwenye chumba chenye sakafu ya vigae. Kiti hicho kina dawati ndogo la mbao lililounganishwa upande wa kulia na sehemu ya chuma ya kuweka vitabu au vitu vingine chini ya kiti. Nyuma ya kiti hicho kuna viti vingine vinavyofanana na hicho. Baadhi vikiwa vimetumika na vingine vikiwa vimefungwa.

Tunaona mzungumzaji mwanaume labda mkuu wa kituo cha, akihutubia mkutano. Amevalia suti ya bluu na tai. Akiwa amesimama nyuma ya kinara cha mbao, huku akitumia kipaza sauti. Nyuma yake kuna bango kubwa lenye maandishi KIS Conference, na Team employment, Engagement, and Potential of Children with Disability . Nembo za mashirika mbali mbali kama UNICEF na KIS, pia zinaonekana.

Chumba cha darasa kina madawati na viti vingi vya mbao na chuma vilivyo pangwa kwa safu. Kila dawati kina sehemu ya kuekea vitu chini, ukuta una rangi kijani kibichi na kuna madirisha yenye vyuma vya kijani. Mapazia ya rangi ya kahawiaa ime enea kwenye madirisha, kwa nyuma kuna kompyuta zilizowekwa kwenye meza. Sakafu zina tiles za rangi ya kahawia.

Kompyuta ya mezani aina ya Dell, imewekwa juu ya meza nyeupe. Skrini yake nyeusi iliyozimwa ina kibandiko cha NC5 juu yake. Kinanda cheusi iko mbele ya skrini .Ukuta wa nyuma una rangi iliyochoka na kubanduka katika mazingira yanayofanana na mahabara ya kompyuta ya shule au ya zamani.

Bango kubwa la elimu limebandikwa ukutani, likionyesha alfabeti kamili ya kiingereza kwa herufi kubwa na ndogo. Chini ya alfabeti kuna maandishi makubwa ya happy yenye herufi za rangi mbali mbali zikiwemo bluu, manjano na kijani. Maandhari ya bango ni nyekundu na vinaashiria vidonge veupe vinatawanyika. Pembeni mwa bango kuna michoro midogo ya katuni.

Chumba cha darasa kina madawati na viti vya mbao na chuma vilivyopangwa safu. Kila dawati ina sehemu ya kuweka vitu chini. Ukuta una rangi ya kijani kibichi na kuna madirisha makubwa yenye vyumba vya kijani. Mapazia ya rangi ya kahawia yananing'inia kwenye madirisha. Mbali kidogo kuna kompyuta zilizowekwa kwenye meza. Sakafu ina tiles za rangi ya kahawia.

Ubao mrefu mweupe umejaa maandishi ya mikono. Inayoonyesha orodha ya majina na majukumu kama vile kiongozi wa timu. Ubao huo umewekwa kwenye ukuta wa rangi ya kijani kibichi kando ya mlango wa mbao. Sakafu ya vigae inavikapu ya waridi na ufagio unaongeshwa ukutani katika mazingira yanayofanana na ofisi au chumba cha darasa.

Tundora vitabu vya idadi vya sayansi ya kompyuta vya Longhorn vimepangwa. Kila kitabu ni cha mtaalamu mwenye msingi wa umahiri wa darasa la saba. Jalada linaonyesha mkono uliovalia glovu ya blue ukishika chipi ya kompyuta. Huku nyuma kukiwa na bodi la mzunguko. Kifaa cha plastiki chenye umbo ya penseli kilichotengenezwa kwa rangi ya manjano na nyekundu kimebandikwa kwenye kitabu.

Mwanamke mweusi akiwa amevalia nguo za michezo nyeusi na nyeupe na miwani ya juu ya blue juu ya kichwa chake. Amekaa ndani ya mashua ya kuendesha makasia ana tabasamu na kuonyesha ishara ya imani kwa vidole vyake. Makasia marefu meupe na manjano yanaonekana ndani ya mashua. Maji ya mto inaonekana tulivu na miti ya kijani kibichi yanaonekana ukingoni mwa mbali.

Mwanamcheza Mwafrika akiwa amevalia kofia ya rangi nyeusi na fulana nyekundu iliyoandikwa Kenya, anakanya mashua kwenye maji. Mikono yake inashika makasi mawili yenye chapa ya Mintech . Maji yanaruka kuruka pembeni na mashua kutokana na mwendo wake. Jua ilikasia kwenye uso wa maji ikitengeneza miale ngavu. Miti inaonekana kwa mbali yenye ukingo wa maji.

Ukurasa wa kitabu cha shule ya msingi kinaeleza somo la sarufi kuhusu neno hiki na hivi, hiki imetumika kutoa mfano, mbili zinaonyesha mwanume aliyevaa kanzu na kofia akishika kitabu kimoja, na kisha kitabu kingine, picha zingine mbili zimeonyesha mvulana akishika kitabu kimoja, na kisha kitabu kingine.

Ukumbi mpana na mtupu umejaa meza ndefu na viti vyeupe vya plastiki vilivyopangwa kwa mstari . Sakafu imetandikiwa vigae vya rangi ya udongo . Pembeni kuna kabati jekundu ukutani , madirisha makubwa yenye nondo inaruhusa mwangaza kuingia katika mandhari inayofanana na ukumbi wa chakula au wa kimkutano.

Mwanaume ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akivalia shati la miraba, fulana ya kijivu na jinsi za buluu. Mikono yake imetulia kwenye magurudumu na kwenye mguu wake, juu ya paja lake kuna marundo ya vitabu vitatu. Saa ya mkono mweusi inaonekana kwenye mkono wake. Nyuma yake kuna rafu za vitabu vinaonyesha mazingira ya maktaba au chuo cha kusomea.

Ubao wa matangazo wa darasa umepangwa kwa mabango ya kielini yenye rangi ya kuvutia, bango la juu lina neno cheza jifunze na ukuwe pamoja. Chini yake chaki mbili zinaonyesha tofauti kati wa kuandika kwa mkono wa kushoto na wa kulia. Kila chati inapicha ya mfulana na mkono inaoandika, katika mazingira ya kufundisha.

Jengo la rangi ya kahawia na manjano lenye paa jekundu linaonekana chini ya anga la buluu lililo wazi. Kuna madirisha yenye vyuma vya kijani na mlango wa mbao ulio wazi na uliofungwa. Nguzo za rangi ya manjano zinasimama wima mbele ya mlango wa kulia likiwa na bomba la maji la rangi ya kahawia. Nyasi ni za kijani kibichi zinafunika eneo la mbale la jengo. Kivuli kirefu kinaonekana kuangua kwenye ukuta na sakafu ya matofali.

Uwanja wa nyasi uliopangwa vizuri unaonekana ukielekea nyumba yenye paa la vigae yenye rangi ya kahawia. Nyumba hii ina varanda pana iliyoshikiliwa na nguzo kadhaa na dirisha lenye nondo za rangi ya kijani. Ua umezungukwa na ukuta wa mawe. Anga ni safi na lina rangi ya blue . Kuna miti ya aina tofauti nyuma ya nyumba ikiwemo mtende mmoja na mti mwingine mkubwa. Bomba lina rangi ya machungwa limelala juu ya nyasi.

Madawati ya shule ya mbao na chuma yamepangwa kwenye chumba. Baadhi ya madawati yana rangi tofauti ya kahawia juu yake. Viti vyote vya chuma na viti vya nyuma vya mbao vipo nyuma ya kila dawati. Sakafu ina muundo wa matofali madogo madogo ya rangi nyekundu na nyeupe. Ubao mweupe unaonekana ukutani nyuma pamoja na rafu za vitabu.

Kitabu cha kiada kinachoonekana kimevaliwa na kinaitwa Health City ama Harida 2 kiko juu ya meza ya mbao. Jalada lina picha za watoto watatu kwenye duara. Mtoto mmoja anaonyesha meno yake ya mbele, mwingine amevaa kofia ya kuokoa maisha. Na msichana Mweusi anatabasamu. Nyuma ya picha za watoto kuna mandhari ya misitu na milima. Kitabu kimechapishwa na Mbeka Book Health Series na kinaonyesha kuwa ni toleo la tatu. Pembeni za kitabu zimechakaa kidogo.

Mwanariadha mkenya waliye maarufu Samson Mujuka. Yuko katika harakati za kuruka mbali kwenye uwanja wa michezo. Akiwa amevalia fulana nyeusi na viatu vya rangi ya kijani ndani. Anaruka kwa kasi kuelekea shimo la mchanga. Maelezo yanaonyesha kuwa yeye ni mwanariadha wa mbio za mita 100 na 200 na kuruka mbali. Alizaliwa mwaka wa 1996 na ana ulemavu wa Endlis.

Nyuma ya grill ya chuma ya kijani kuna vifaa vya usalama vimefadhiliwa kifaa cha kondo cha kuzima moto kimeningiziwa ukutani tayari ya kuwa matumizi ya dharura. Karibu nacho kuna mitungi miwili ya gesi ya kupikia. Moja ukiwa na rangi ya chungwa na mwingine mweupe. Vikaonyesha tahadhari za usalama zimezingatiwa.

Kenya ikijumuisha wanariadha wenye ulemavu inatembea kwa mada na furaha wakati wa gwaridhe na upunguzi. Umevaa mavazi mekundu ya kukumbukia huku baadhi ya wanaume wakivalia kofia nyeusi na wanawake wakipambwa kwa shanga za kimatamadoni. Wakiwa na tabasamu wakishikilia vipendera vya Kenya na ishara za team Kenya wakionyesha umoja na uzalendo wao.